Hapa kuna mwanamume mwenye asili ya kiafrika mwenye kipara na ndevu fupi. Amevalia suti nyeusi na tai ya bluu. Akiwa ameketi kwenye meza ya mbao, anaonekana akigusa skrini ya kompyuta kibao iliyosimamama wima, huku mkono wake mwingine ukiwa umeshikilia kalamu na daftari mbele yake. Kwa nyuma kuna madirisha makubwa yanayoonyesha taa za jiji usiku, na ndani ya chumba kuna mapambo kama vile taa za zamani na vitabu. Inaonekana ni mazingira ya kazi au utafiti.

Msichana mchanga mwenye nywele ndefu anaonekana ameketi mbele ya komputa akihudhuria darasa la mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha. Msichana huyo ameweka mikono yake juu ya daftari lililo wazi akiwa tayari kuandika. Dawati lake limepangwa vizuri, ina kipodi, panya na kalamu. Kando yake kuna mmea mdogo kwenye sufuria.

Watoto wawili wakiwa wamevalia sare za shule wameketi kwenye dawati la mbao ndani ya darasa. Mmoja wao kijana ana tabasamu pana usoni mwake huku akimwangalia yule mwenzake msichana, ambaye anaonekana kujishughulisha na kutazama kompyuta kibao nyeupe wanayoshikilia pamoja. Wote wawili wanaonekana kufurahia wanachokiona kwenye kompyuta kibao.

Katika tukio hili wanafunzi watatu wanajikusanya karibu na simu ya mkononi kwenye dawati. Mmoja wao anashika simu huku wengine wawili wakiangalia kwa makini. Nyuma yao kuna ubao mweusi na chati za kijiometria. Inaonekana kama wanajifunza au wanacheza mchezo.

Mwanamke mwenye nywele za pamba na tabasamu usoni ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato. Amevaa sweta ya bluu. Karibu naye mezani kuna glasi ya maji, simu na karatasi chache. Nyuma yake kuna dirisha kubwa lililoonyesha nje. Inaonekana anafanya kazi au anaburudika akiwa nyumbani.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati. Amevaa shati la blue la gym . Anaangalia kwa makini kompyuta kibao iliyo mbele yake ambayo ina michoro na maandishi. Mkono wake wa kulia umenyooka ikionyesha kitu. Kushoto kwake kuna kompyuta ndogo na kulia kwake kuna glovu ndogo ya dunia iliyowekwa kwenye tripodi, karatasi na ruler. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya vitabu iliyojaa vitabu vingi.

Mwanafunzi anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyowazi. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha. Mwanafunzi huyu anaandika kwenye daftari lake huku mahesabu na vifaa vya ofisi vikiwa vimetapakaa mezani. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wamekaa nyuma ya mwanafunzi huyu.

Mandhari inaonesha msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi akifanya kazi ya shule. Ameketi kwenye kiti cha mbao na anatumia kalamu kuandika kwenye daftari lililowekwa mbele ya kompyuta ndogo au kifaa kama hicho. Mkono wake mmoja umetegemea shavu na akionyesha utulivu na umakini. Upande wake wa kulia kuna rundo la vitabu na noti za rangi. Inaonekana anajifunza au kufanya kazi ya nyumbani.

Mwanamke mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na miwani anaonekana akiwa kazini akiangalia skrini ya kompyuta kwa makini. Mkono wake mmoja umewekwa kwenye kidevu chake akionyesha mawazo au umakini mkubwa. Anaonekana amevaa koti la suti. Jua linapiga kupitia dirisha nyuma yake likiunda mwangaza mkali kwenye sehemu ya kulia ya picha.

Hapa kuna mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akiwa amevalia sweta nyekundu. Ameketi kwenye dawati. Anaonekana amejikita kwenye kompyuta yake ndogo, huku mkono wake moja ukiunga kidevu chake, akionyesha mawazo au umakini. Dawati lake lina vifaa vingine kama vile skrini ya ziada na kipaza sauti. Ni mazingira ya ofisi au kazi ya nyumbani yenye mwanga wa kutosha.

Picha ya tatu na mwanamke mmoja anajishughulisha na kompyuta katika mazingira ya ndani. Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu amevaa fulana nyeupe, ameketi karibu na kompyuta huku akiweka mkono wake wa kulia kwenye kibodi na kuelekeza kidole chake cha shahada kwenye kitefu. Karibu naye upande wa kushoto kompyuta nyingine inaonekana ikiwa na kifuatilizi, kibodi na kipanya. Kijana mwingine mdogo anaonekana nyuma yake akiangalia kwa umakini kuelekea kompyuta.

Mwanafunzi amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatazama skrini ya kompyuta mpakato. Kwenye skrini mwalimu anaonekana akielezea ubao mweusi uliojaa fomula za hisabati. Mwanafunzi ameshika kikombe kikubwa cha waridi na mikono yake imeonekana mbele ya kompyuta. Inaonekana kama anahudhuria darasa la mtandaoni au semina.

Hapa kuna uwanja wa mpira wa kikapu wa nje ukiwa na ubao mweupe kinachoshikiliwa na fremu ya chuma. Uwanja umepakwa rangi ya kijivu na kuna mistari ya majani yanayoonyesha eneo la kuchezea. Nyuma ya uwanja kuna ua wa chuma na majengo yenye paa nyekundu yaliyozungukwa na miti na vichaka. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa jua na kunaonyesha eneo lililo wazi na tayari kwa michezo.

Hiki ni jumba chenye vitanda vingi labda jumba cha kulala cha bweni au hospitali ndogo. Kuta moja imepakwa rangi ya sambarau nyepesi, huku sakafu ikiwa na rangi nyekundu iliongaa. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vimewekwa kando kando ya ukuta, kila moja kikiwa na godoro na shuka tafauti za rangi. Madirisha yanaonekana yakiruhusu mwangaza kuingia na kuna kabati ndogo pembeni karibu kila kitanda. Mazingira safi na yaliopangwa vizuri.

Darasa lenye madawati na viti vya umbao linaonekana. Ubao mweusi upo upande wa kushoto na madirisha yenye nondo yanaonekana upande wa kulia. Chumba kinaonekana kuwa na nuru kidogo.

Upo ubao wa matangazo wa rangi ya samawati na nyeupe uliowekwa kwenye nguzo kando ya barabara yenye uzio wa mawe ubao huo unatangaza huduma ya ymca kenya hostels na huduma zingine kama kumi za mikutano na mikahawa kuna miti mikubwa nyuma ya uzio.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kinaonekana, kitanda kimefunikwa na shuka ya buluu ya miraba ikiwa na mito miwili mieupe. Ukuta ni rangi ya manjano iliyoyokoza, na kuna pazia jeupe limening'inia juu. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijivu isiyong'aa. Mwanga mdogo unatoka dirishani ikiangazia chumba hiki chenye utulivu.

Mwanaume ameketi kwenye dawati la mbao akisoma kitabu katika maktaba yenye nafasi kubwa. Rafu ndefu zimejaa vitabu zikienea hadi kwenye kuta. Dirisha kubwa kinaonekana nyuma likiangazia chumba hicho. Mwanaume huyo amevaa shati la bluu na anaonekana kujishughulisha na usomaji wake akionyesha utulivu wa mazingira.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare za bluu. Kuna walimu wanaonekana miongoni mwao. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana wakiangalia mwalimu kwa makini huku wengine wakitazama kando. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Mandhari inaonyesha darasa tupu yenye viti vingi na meza za mbao zilizopangwa kwa safu, kuta za darasa zina rangi ya njano iliyokoza na ubao mweupe umening'inia ndani ya darasa. Taa za mstatili zimening'inia kutoka kwenye dari ingawa hakuna wanafunzi au walimu. Mazingira yanaonekanatayari kwa ajili ya masomo.

Hapo kuna jengwa rafu la gorofa likiwa na kuta za rangi ya buluu na kahawia likionyesha muundo wa kisasa. Paa nyeusi na refu na mimea mingine ya kijani kibichi imepandwa karibu na jengo ikionyesha uzuri wa mazingira. Njia ya lami inaoekana ikipita mbele ya jengo ikielekea kuelekea katika magari machache yaliyoegezwa kwa mbali. Ni eneo la makazi au kibiashara lililopangwa vizuri.

Wanafunzi wawili mmoja akiwa amevaa suti na mwingine sare ya shule yenye sketi ya miraba wamesimama mbele ya ubao wa maonyesho. Ubao huu umejaa karatasi zenye maandishi na picha labda zikielezea mradi wa sanyansi au wa kihistoria. Wanafunzi hao wamejifunza kwenye mradi wao huku mwenzao akitembea nyuma yao. Kila kitu kimefunikwa na hema ikionyesha tukio la nje.

Kikundi cha wasichana waliovalia sare za shule wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Wamevaa mashati meupe yenye mikono mirefu, tai nyeusi na sketi nyeusi. Baadhi yao wamevalia sketi ndefu huku wengine wakiwa wamevalia sketi fupi. Mbele ya wasichana kuna nyasi na majani makavu. Nyuma yao kuna miti na kijumba kidogo cha mbao chenye paa la bati.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani wanaonekana. Mwanafunzi mdogo wa kike anakaa mezani anatazama kwa makini kifaa cha kidijitali, huku mwalimu wake akiwa karibu naye akimsaidia. Mazingira ya darasa inaonekana ya kuvutia na rafiki kwa watoto wenye bondi ya kijani nyuma na mapambo yanayoashiria shughuli za kujifunzia.

Mandhari inaonyesha watu wanne wakiwa wameketi sakafuni. Mwanamke aliye mbele ameketi mgongo umetuama, na anatumia lugha ya ishara kwa mkono wake wa kulia. Watu watatu wengine wamekaa nyuma yake, wakitabasamu na pia wanatumia lugha ya ishara. Inaonekana ni kikundi cha watu wanaowasiliana kupitia lugha ya ishara au wanafunzi.

Watoto kadhaa wamejikusanya kwenye meza nyeupe wakijishiriki katika shughuli za kujifunza au mchezo wa bondi. Kijana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora. Nyuma yao kuna ramani ya dunia ukutani ikionyesha mazingira ya darasa au kituo cha elimu. Wote wanaonekana kushirikiana vizuri.

Mwalimu wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu anaeleza somo darasani akishikilia mfano wa molekuli, anaonekana kuwa na miwani na wanafunzi kadhaa wakiwemo wasichana waili wenye nywele ndefu walioonekana migongoni wameketi kwenye madawati na kumwangalia mwalimu. Mwanafunzi mmoja upande wa kushoto ameongoza mkono kuashiria ana swali au jibu.

Katika darasa lenye wanafunzi wadogo, kila mmoja ameketi kwenye dawati lake. Wengi wao wanaonekana wakiwa makini, huku wengine wakitabasamu na wengine wakiwa na sura ya utulivu. Baadhi ya wanafunzi wanatazama mbele huku wengine wakitazama kando. Vitabu na karatasi zimetapakaa juu ya madawati yao zikiashiria shughuli za kujifunza.

Wanaume wawili wamevaa sare za buluu wakiwa kwenye mazingira ya ndani yanayoonekana kama kiwanda au seminar mwanaume mmoja mweusi, mrefu anashika na kueleza kitu kwenye kompyuta wote wanaonekana kuzingatia kifaa hicho.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu na tabasamu la furaha amekaa mbele ya kompyuta mpakato. Amevalia shati la rangi ya waridi na anatumia mikono yake kuwasiliana, akionyesha ishara ya gumba juu. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusoma. Inaonekana kama ana furahi kujifunza au kuwasiliana mtandaoni.

Kundi la watoto, mwanamke na mbwa aina ya Golden Retriever wameketi chini kwenye maktaba. Mwanamke huyo akiwa amevalia nguo za blue na miwani anashika kitabu wazi na anaonekana akiwasomea watoto. Mbwa wakiwa wamevaa kamba maalumu, amelala kando yake akisikiliza. Watoto wa umri tofauti wamezingiri mwanamke na mbwa wakisikiliza kwa makini, hadithi. Nyuma yao kuna rafu nyingi za vitabu zikionyesha kuwa wako katika mazingira ya maktaba.

Mwanamke na kijana mjanga wanajishughukisha na Kupaka rangi zenye karatasi. Kijana ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ana koti ya kijani kibichi na anashika brashi na rangi yenye ncha ndefu. Huku akitabasamu na kumtazama mwanamke huyu. Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizonyooka na mkufu mweupe wa lulu. Amevaa sweta nyeusi na anatazama kijana huyu huku akitabasamu kwa furaha.

Mtoto mdogo akiwa amevalia fulana yenye mistari miekundu amekaa mezani. Mikono yake midogo imewekwa kwa makini juu ya kitabu kilicho wazi, ambacho kinaonekana kuwa kimeandikwa kwa herufi za breli. Vidole vimegusa kwa upole maandishi yaliyoinuka, akionekana kusoma kwa hisia. Uso wa mtoto haupo wazi, lakini kuna hisia ya umakini na kujifunza.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye madawati ya mbao wakiwa katika darasa lenye shughuli. Mwalimu mmoja amevaa nguo nyeupe na bluu, anasimama mbele ya darasa. Baadhi ya wanafunzi wanonekana wakiangalia mwalimu kwa makini huku mmoja akiwa ameweka mikono yake juu ya daftari. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule.

Mwanamke anaonekana akijshughulisha na kitabu wazi kilicho mbele yake huku akiwa ameketi kwenye benji la kijani kibichi. Anaonekana kuwa na nywele zilizofumwa na amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojaza vitabu mbalimbali, zikionyesha kuwa yuko ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Uso wake unaonyesha kujisikia vizuri au kutafakari.

Msichana mdogo mwenye miwani na tabasamu ya furaha anashikilia na kucheza na maumbo ya kigeometria yenye rangi mbalimbali yaliyotengenezwa kwa plastiki anaonekana akifurahia mchezo akionyesha tabasamu na kucheka.

Wanawake wawili wamekaa mbele ya kompyuta, wakionekana kushirikiana. Mmoja mwenye miwani na nywele ndefu anaangalia skrini kwa umakini. Mwingine mwenye nywele fupi na rangi ya dhahabu anaelekeza kwenye skrini akionekana kueleza au kufundisha. Wako katika mazingira ya ofisi na kompyuta na watu wengine wakiwa nyuma yao.

Mandhari inaonyesha kikundi cha watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndogo. Watoto wawili wote wakiwa kwenye viti vya magurudumu wanashiriki katika mchezo wa kujenga na vitalu vya rangi. Wanawake wawili wazima wanaonekana kama walimu au wazazi wanawasimamia na kuwasaidia watoto. Inaonekana ni mazingira ya elimu maalumu au kijamii yenye lengo la kuwajumuisha na kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum.

Hapa kuna mwanamke mwalimu amevalia shati jeupe na miwani akionekana akimsaidia msichana mdogo kujifunza kusoma. Mwalimu anaweka mikono yake juu ya mikono ya msichana huyu, akiongoza vidole vyake juu ya kitabu chenye maandishi ya braille . Msichana huyu akiwa amevalia fulana ya pinki, anaonekana amefunga macho yake akionyesha kuwa ana upofu na anajifunza kwa kugusa.